Sehemu hii ni ufuo wa bahari ya uziwa ambapo tunaona watu wanatembea kwenye mchanga mweupe na kuna mimea ambayo ni minazi imesimama. Sehemu ile nyingine tunaona maji yametanda na kuna vibanda pia vimeundwa na huku kando kuna mimea ya kijani kibichi.

Sehemu ya kuabudu ambayo tunaihusisha na dini ya Kihindi. Tunaona michoro aina ainati inayoyaathiria miungu. Mbele yake kuna kiti cha rangi nyeupe. Miungu hii au michoro hii imewekwa juu ya zulia za kaa za rangi ya kijani, rangi ya nyekundu hata rangi ya zambarau.

Watu waliovalia nguo tofauti tofauti ikiwemo jezi za mpira wanaonekana katika ukumbi huu ambao tweaweza michezo inaendelea, mwanamke ambaye amesuka rasta anaonekana amevalia bendera ya nchi ya Kenya.

Kijibarabara kidogo, ukipenda panya rodi ambayo kando yake kuna nyasi zilizomea za kijani kibichi, twaona ukuta wake umepakwa rangi nyeupe, mbele kuna kibao chenye maandishi.

Ufuoni mwa bahari kutokana na mchanga mweupe uliotanda, twaweza kuona mtu ambaye anatembea katika sehemu hii. Maji nayo pia yametanda. Sehemu hii nyingine kuna machache na kule kwingine kuna maji mengi. Mimea nayo pia ya kijani kibichi yaweza kuonekana.

Vyombo vya zamani vyaonekana hapa katika maonyesho ambazo kuna vile vya rangi nyeusi vingine kitambaa cheupe. Ukiangalia hapo juu kuna kibao ambacho kimeandikwa karne ya tisa na ya kumi.

Muumini aliyevalia kilemba, ambaye twaweza sema ni muislamu. Ako katika sala zake, katika jumba jumba hili la ibada. Ambayo twaweza sema ni msikiti, kulingana na muundo, na vile vitu kama zulia la kuswalia.

Kibanda kilichojengwa kwa mabati yaliyozeeka chaonekana hapa kwa sehemu ile nyingine na watu wa jinsia ya kiume ambao wamekaa twaweza sema wanakunywa chai ama wanacheza kamare. Hapa twaweza ona pia mitungi ya rangi ya manjano na pia kuna chombo cha kuekea chai.

Gazeti la enzi za kitambo lililoandikwa kwa mananeno ya kizungu Historia Ya Kenya Msikitini limechapishwa. Kuna picha aina tofauti tofauti ikiwemo ya mtu na sehemu moja ambayo tunaona mnara mrefu.

Magari mawili makubwa ya ujenzi wa barabara au majengo mengine makubwa, yamepakiwa pale. Lile la rangi ya manjano limepakiwa juu ya lile la rangi nyekundu na lina magurudumu manne kwa ujumla.

Vyombo vya kuvutia vya usafiri wa maji ambazo ni feri zaonekana kuwa zimewabeba watu wanaovuka sehemu hii. Kivukio hichi kinaonekana pia kuwa na miti na mimea mingine ya kijani kibichi. Vyombo vyenyewe vinaelea kwenye maji yaliyotanda kote kote.

Ufuo wa bahari kutokana na yake tunayoyaona twaeza kuona mimea tofauti tofauti ikiwemo minazi yenye matawi ya kijani kibichi kwa umbali twaweza kuona maji yamesambaa ambayo ni rangi ya samawati. Ukuta wa mahali huu umepakwa rangi ya nyeupe na pia kuna reli ambazo zimepitia apo kuonyesha kwamba sehemu hii imezuiliwa na ni spesheli.

Jumba la shughuli za dini, ambalo twaweza sema ni msikiti, kutokana na ule muundo, ambao paa lake limeundwa. Limepakwa rangi ya kijani na rangi nyeupe. Mbele yake tunaweza ona gari limesimamishwa hapo.

Tunaeza ona gari la moshi ambalo limepakwa rangi nyekundu na nyeupe kando pale, kuna mwangaza wa mtaani na pia kuna majengo ambayo yamepakwa rangi ya samawati wameundwa kwa chuma.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika anaonekana ameshika cheti cha usafiri mkononi. Nyuma yake kuna magari matatu pengine la gari lingine nyeusi kuna lile leupe na pia rangi la kijivu. Pia twaweza kuona watu ambao wamekaa chini pengine wanasubiri gari.

Gari la masafa marefu aina ya basi linaonekana kupakiwa kwenye uwanja au stendi mbele ya jumba refu la muundo wa gorofa, nyumba hiyo imepakwa rangi nyeupe huko upande mwengine pia twaweza kuona kibanda vengine vya rangi ya manjano.

Chombo cha usafiri wa angani kwa maarufu eropleni chaonekana kimepakia katika uwanja huu. Mhudumu ambaye twaweza sema anafanya kazi hapa anaonekana akitembea.

Sehemu ni shughuli za usafiri wa maji inaonekana hapa, ambapo twaona meli inayoonekana kuwashusha abiria kwenye ukingo wa bahari hii. Abiria hawa kuna wale waliokalia pikipiki, wengine wanaendesha, ilhali wengine wanaonekana juu wamesimama.

Ufuoni mwa bahari au ziwa. Kuna mchanga mweupe umetanda. Twaweza kuona mtu mmoja aliyevalia nguo ya samawati, amebeba kitu alitembea kwenye ufuo huu. Maji nayo pia yametanda na kuna mimea kijani kibichi na pia vibanda vilivyojengwa.

Ufuoni mwa bahari kutokana na maji ya samawati yaliyotanda ile sehemu nyingine pia kuna miti ya minazi na mimea mingine hapo ya kijani kibichi. Kuna jengo ambalo paa zake zimefunikwa na mimea iliyokauka kuashiria kwamba pahali hapa sehemu za utalii zaweza kua zaendelea.

Mashine ya rangi nyeusi inapakiwa kwenye container ama trela kwa minajili ya usafiri. Tunaona pia kuna vyuma vya vimepakwa rangi ya samawati n vingine pia vimepakwa rangi ya manjano.

Bango la kuashiria, Kwaheri Diani, linaonekana limepakwa rangi na maandishi hayo ya maandiko kwa rangi nyeupe. Twaona sehemu ambayo ni kama uwanja, ambao una nyasi za kijani kibichi. Sehemu ile nyingine kuna majumba yenye paa za mabati.

Jengo la ghorofa la kidini ya kiislamu kutokana na muundo ulioumbwa. Tutaweza kuona kibla ambayo juu yake kumepakwa rangi ya kijani kibichi. Kuna pikipiki ambayo ina abiria pamoja na mwendeshaji ambayo inaelekea sehemu hizo. Pia tunaweza kuona nyaya za umeme na mawingu ya rangi ya samawati angani.

Gari la aina ya matatu lenye jina ya, Nipsey. Tukiangalia nambari ya usajili twaona limeandikwa hapo. Nyuma yake kuna jengo lililopakwa rangi nyeupe, na kwa umakini twaweza kuona kwamba hapa kuna shughuli za uuzaji wa mafuta.

Watu waliofumuka katika uwanja wanaonekana. Kuna mwingine hapa ambaye amevalia miwani machoni, akafunga kitambaa chenye rangi ya bendera ya Kenya. Mkononi mwake ameshika bendera ya nchi ya Kenya, kuonyesha uzalendo.

Aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga amevalia suti yake na tai. Nyuma yake kuna wafuasi wake wengine wamevalia suti wengine kofia za rangi ya mchungwa kichwani. Mbele yake kuna mikrofoni mbili.

Soko ya vifaa vya kitamaduni ikiwemo viti, mikeka, uteo, na meza zaonekana pale. Vingine vimepakwa rangi nyeupe, vingine vimepakwa rangi ya kahawia. Twaweza kuona pia miti au mimea mingine ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi.

Magari aina ya lori yanaonekana yakisafiri, twaweza sema yamebaba mizigo humo ndani. Moja yalo imeandikwa 'The cargo' yaani mzigo ,na ukiangalia Kwa umakini, yote yamepakwa rangi nyeupe.

Sehemu ya uvukio ambayo iliyoundawa kwa pillar iliyopakwa rangi nyeupe, twaweza kuona chini yake maji yametandaa. Sehemu ile nyingine kuna kiduchu kilichomea mimea ambayo twaweza sema ni nyasi au mimea mengine ya rangi ya kijani kibichi.

Vifaa vya muziki vinaonekana hapa vimeekwa juu ya zulia ya kijani kibichi. Tunaeza kuona ngoma, tarumbeta, piano na vingine kadhaa. Watoto wawili ambao twaweza sema wanashiriki katika kucheza vitu hivi wanaonekana wakisimama hapo kando.

Wanasiasa wa mrengo wa "Wiper" wakiongozwa na kiongozi wao, Kalonzo Musyoka, wanaonekana wamefumbukana hapa. Kuna yule aliyevalia kanzu nyeupe, mwingine pale pia amevalia kizibao. Wanaonekana kumsikiza kiongozi wao ambaye anatoa hotuba.

Wachezaji wanne waliovalia sare zao za michezo, mmoja ambaye yuko na mpira amevalia sare iliyoandikwa betika sare ya rangi ya samawati, mwingine amevalia ya rangi ya manjano na viatu vyekundu wako katika shughuli za uchezaji katika uwanja wa michezo.

Bango la kanisa ya anglikana limesimamishwa hapa. Limeundwa kwenye chuma na maandishi yanayosema ACK Mombasa. Kando na hayo pia wameandika wakati wanaoanzisha shughuli zao za kidini. Nyuma yake kuna jiwe na mimea mingine.

Barabara iliyoundwa kwa mawe ya rangi ya hudhurungi. Kando kuna chombo cha mawasiliano, ukuta nao ambao ulijengwa kwa mawe. Kuna mimea ya kijanikibichi ambayo ni miti pamoja na majani mengine.

Ufuoni mwa bahari, kuna maji mengi na pia, tunaweza kuona vyombo vya usafiri ikiwemo motoboti. Maji haya yametanda na pia tunaweza kuona kando, kuna mchanga mweupe. Angani, tuna uwezo wa kuona mawingu.

Sehemu ni ya maombi ya dini ya Kiislamu ambapo utaona watu wamevaa mavazi ya kanzu na vilemba kichwani. Msikiti huu umepakwa rangi ya kijani kibichi kule juu na rangi nyeupe huku chini, halafu twaona mapambo yananing'inia ya kuvutia.

Bahari au ziwa lenye maji mengi sana utaona yametanda, chombo cha kusafiri ambacho ni Motoboti kiko katikati ya maji haya, twaweza kuona pia mawingu kule angani yametanda.

Sehemu yenye majumba ya kitambo. Moja twaona limeandikwa hapo, Old Town Boutique, na chumba cha kuuzia nguo. Na pia twaona nyaya za umeme huko angani zimetanda. Mbele yake tunaona jumba lingine la rangi ya hudhurungi.

Jengo refu la shughuli za kidini ya kiislamu. Twaweza kuona pambo hapo lililoandikwa kwa maandishi ya kiarabu. Ukuta wa jumba hili umepakwa rangi nyeupe na juu ni rangi ya kijani kibichi. Kuna pia hapo mnara umewekwa hapo juu yake. Mbele yake kuna magari aina ya Probox nyeupe na hili lingine aina ya Nissan.

Wachezaji wa soka walio valia sare za manjano na kijani kibichi wanaonekana kusherehekea na mmoja wao. Twaweza sema kutokana na bao lililofungwa. Mashabiki waliokaa kwenye viti ya rangi ya samawati wanaonekana pia kwa umbali. Sakafu twaweza kuona nyasi za kijani kibichi.

Ufuoni mwa bahari ambapo tunaona mchanga mweupe kwa sehemu nyingine hii tunaona chombo cha usafiri wa majini ambacho ni boti tunauwezo wa kuyaona maji hasa ya rangi ya samawati yametanda na angani pia kuna mawingu, katika maji haya kuna watu ambao twaweza sema wanavua ama wako katikati shughuli za kuogelea.

Sehemu ya dini ya kiislamu ambayo ni msikiti kutokana na muundo uliojenga. Twaweza kuona ardhini mchanga na pia kuna watu waliokaa pale kando wengine wamevalia kanzu wengine wamevalia nguo za kawaida. Mimea ya kijani kibichi inaonekana, angani kuna mawingu ya rangi ya samawati.

Uwanja wa ndege unaotumika kwa shughuli za usafiri wa angani. Twaweza kuona ndege ya rangi nyeupe pia imepakwa rangi nyekundu. Wahudumu waliovalia vizibao vya rangi ya kijani kibichi wanaonekana katika pilkapilka zao.

Hafla ya kiserikali kutokana na mapambo yaliyotumika sehemu hii tunaona tenti za rangi nyeupe ambazo zimerembeshwa na bendera ya Kenya. Kuna watu ambao wamekaa kwenye ukumbi huu ambao wanasikiliza yule ambaye anahutubia.

Jumba la kuvutia lililotunikwa kwa majani makavu na tunaeza kuona sio mmoja pekee, minazi nayo pamoja na mimea mengine pia imesimama pahali hapa nyasi pamoja na maua pia yakuvutia, sehemu hii yaweza kuwa ni hoteli ama sehemu yakifahari au ya utalii.

Jumba la kizee lililojengwa kwa ukuta wa udongo na mawe paa yake iliyofunikwa kwa nyasi au mimea iliyokauka ,mbele tunaweza ona pia jumba jingine la muundo sawa na hu, mimea ambayo ni nyasi ya kijani kibichi na miti pia inawezaonekana hapo.

Mwanamke anaonekana akitoa hotuba katika shughuli za kiserikali ambapo nyuma yake kuna bendera ya taifa tukufu la Kenya, mbele yake kuna chupa zilizo na maji alafu nyuma yale kuna bango lililoandikwa, Judiciary. Mikononi mwake amevaa mapambo kuna saa na kuna pete.

Jengo la kuvutia lenye muundo wa ghorofa linaonekana hapa limepakwa rangi ya kuvutia sana ikiwemo nyeupe na hata ya pink . Mbele yake kuna chombo cha usafiri ambacho ni tuktuk na kina abiria mmoja, kimepakwa rangi ya manjano.

Sehemu ya masomo; twaweza sema ni somo la Kiarabu ambapo tunaona wanafunzi au wale wanashiriki katika shughuli hii wamevalia mavazi ya Kiislamu ambayo ni ka𝑛zu. Kuna waliovalia kofia kichwani na wengine pale wamevaa hijabu na buibui.

Ufuoni mwa bahari kutokana na mchanga mweupe unaoonekana sehemu ile kuna maji ambayo yametanda. Kwa umakini kuna jengo la kitambo ama makavazi yaliyoachwa hapo. Mimea ya kijani kibichi pia inaonekana ikiwemo minazi.

Jengo la asili ya kiafrika la kitambo linaonekana hapa, ambalo paa yake limefunikwa kwa nyasi zilizokauka. Huku ukuta wake umeundwa kwa udongo na mbele ya mlango tunaona mwanamke ambaye anaelekea ndani. Kuna mimea pia hapo kando ambayo ni maua ya kijani kibichi.

Jumba ambalo ni kanisa la marafiki, limepakwa rangi nyeupe kwa ukuta. Ukiangalia ukuta huu mfupi, umepakwa na kuandikwa maandishi tofauti tofauti. Kwa umakini pia kuna nembo ya kuashiria kanisa hii.

Gari za ufundi wa barabara au ujenzi wa magorofa ambayo ni mawili. Lile la rangi ya manjano linaonekana juu ya lile kubwa ambalo tunaona lina magurudumu manne makubwa.

Ukumbi wenye watu wanaonekana kuwa wamehudhuria shughuli za siasa ama za serikali. Wamekaa kwenye viti vya rangi nyekundu na juu kuna mapambo ya rangi aina ainati. Wamevalia mask kwenye pua.

Mazingira yenye kuvutia sana kutokana na uwepo wa maua aina ainati yakiwemo ya rangi ya manjano, kijani kibichi, hudhurungi, samawati. Kando na hayo kuna kajumba ama kijumba kidogo ambacho kimejengwa kwa ustaarabu na kimepakwa rangi nyeupe pale mbele.

Jengo kubwa la ghorofa lililoandikwa, "Winners Chapel International Mombasa" yaani kanisa la washindi sehemu za Mombasa. Lango lake rangi ya nyeusi inaonekana. Hapo kando kuna mmea ambao tunaeza sema ni maua ya kijani kibichi.

Basi la usafiri la rangi ya kijane kibichi limeandikwa Nairobi ukunda kuashiria kwamba lafika sehemu za nairobi na pia sehemu za pwani ukunda na limeandikwa apo juu cool . Nyuma yake pia kuna magari mengine na uko kando tunaeza ona matatu.

Wanadamu ambao wanaweza kuwa wafanyakazi wa serikali wamevalia nguo tofauti tofauti, zikiwemo suti nyeusi za kijivu na wengine pia wamevalia tai, hapo mbele twaweza kuona kibango kimeandikwa, Huduma Kenya.

Ufuoni mwa bahari sehemu ya utalii. Twaweza kuona vijumba vilivyojengwa hapa kwa paa za nyasi zilizokauka. Mchanga mweupe unaonekana na kando hapo kuna miti mirefu ya kijani kibichi. Nyuma yake twaweza kuona maji ya rangi ya samawati, nayo yametanda.

Michoro ya kuvutia kwa kweli imesimamishwa hapa, twaweza ona maua mbayo yamechorwa kwa ustaarabu na kupakwa rangi za kijani kibichi, rangi za samawati, rangi za manjano, na hata ile nyekundu.

Chombo cha usafiri wa maji ambacho kimepakwa rangi ya samawati na rangi ya zambarau inaonekana kupakiwa kwenye ufuo wa bahari ambao umejaa mchanga mweupe.

Ufuoni mwa bahari ambapo tunaweza kuona mchanga mweupe. Sehemu hiyo nyingine kuna mimea ambayo ni miti, tunaweza sema kuna minazi ndani yake ya matawi ya kijanikibichi kule upande mwingine. Upande wetu wa kushoto kuna maji ya rangi ya samawati yametanda. Kwa uangalifu mzuri angani mawingu yametanda.

Ufueni wa bahari sehemu ambayo wakati mwingi hutumika na watalii kufurahisha macho yao, kwa umakini utaona kuna mimea ya minazi ambayo matawi yake ni kijani kibichi na pia utaona paa ya jumba hili imefunikwa na majani makavu kando pia utaona kuna maji yametandaa ya rangi ya samawati.

Ufuoni kwenye bahari, ambapo kando kuna miti na sehemu ile nyingine kuna maji yametanda na miti ambayo tunaiona ni minazi ambayo ina umaarufu wa kumea sehemu hizi. Kando pale kuna swimming pool na pia ina maji. Sehemu ile nyingine mkono wa kulia kuna kibanda ambacho kinaeza kua ni hoteli.

Msikiti uliopakwa rangi nyeupe, rangi ya kijani, unaonekana. Mlango wa kuelekea ndani pia twaeza uona. Ile sehemu nyingine kuna mitungi ya maji imepakiwa, ukiangalia vizuri mkono wa kulia kuna mtoto ambaye yuko katika matembezi yake na yupo karibu na gari.

Chumba ambacho ni muundo wa ghorofa cha msomo ya kidini ya kiislamu au kiarabu. Twaweza kuona ukuta wake umepakwa rangi nyeupe pia rangi ya kahawia. Kidogo hapo utaweza ona miti yenye matawi ya kijani kibichi. Pia kuna uwanja mkubwa unaoonekana.

Ufuoni mwa bahari ambayo twaweza sema ni sehemu ya utalii, kutokana na watu wanaoonekana hapa. Kuna vipande vya nguo, ambavyo vinaonyeshawa hapa, rangi nyeupe. Kuna mmea ambao ni mnazi wenye matawi ya rangi ya kijani kibichi. Maji nayo ya rangi ya samawati, yanaonekana katika ziwa au bahari hii.

Gari refu la aina ya trela ambalo limeandikwa SIMPET pia juu lake wameeka tovuti ya kampuni hili kwamba ni www.simpetcargo.com.

Lango la ukuta wa kanisa, ambao twawezaona limeandikwa, Kanisa la Ukombozi, Sehemu ya Mombasa. Lango lenyewe limepakwa rangi nyeusi, na kuta zake kupakwa rangi ya samawati. Ndani twaweza kuona miti ya kijani kibichi.

Ufuoni mwa bahari twaeza kuona mchanga mweupe na pia shughuli za michezo huendelea hapa haswa zile za mchezo wa voliboli kuna jumba la gorofa ambalo limefunikwa na miti ya minazi ya kijani kibichi.

Sehemu iliyotanda maji yanayovutia ambayo ni rangi ya samawati. Kuna majengo ya ghorofa ambayo yamejengwa sehemu tofautitofauti. Kando yake kuna miti ikiwemo minazi ya kijani kibichi imezingira.

Barabara panda yenye sehemu mbili sehemu nyingine kuna magari na hii ingine pia kuna magari, mimea na hata wasafiri wa miguu. Viombo hivi vya usafiri kuna ile ya rangi nyekundu lingine rangi nyeusi lingine rangi ya kimanjano na hata pia tuktuk.

Sehemu ya utalii inayopatikana pwani mwa Kenya, huko Mombasa, ambayo twaona lango lake lililojengwa kwa ukuta na vyuma. Ukuta wenyewe umepakwa rangi nyeupe, mabati ya rangi ya samawati imetiwa katika ujenzi huu. Mbele pia tunaweza kuona maji yaliyotanda na mimea ya kijani kibichi.

Jumba kubwa la shughuli za kidini ya Kiislamu kutokana na maandiko ya Kiarabu ambayo yameandikwa ukutani. Sakafuni twaweza kuona zulia ya kijani kibichi, na kuta za jengo hili zimepakwa rangi nyeupe na pia kuna mwangaza ambao unaonekana na feni ya kuleta baridi.

Barabara nyembamba, inayoelekea ufuoni kwa bahari ama ziwani. Kwenye anga kuna mawingu ya rangi ya samawati, na huku chini kwenye ardhi, magari yamepakia hapo kando, kuna tukutuku hiyo ya rangi ya manjano. Hapo mbele kuna pikipiki, na pia kuna mimea ya minazi. Kule kwingine kuna ukuta uliojengwa kwenye mawe au matofali.

Sehemu ya serikali ya shughuli za usafiri wa angani ambayo imeandikwa Kenya Airways sehemu za Mombasa. Imepakwa rangi ya aina ainati ikiwemo: nyeupe, nyeusi, na hapo kando chini kuna gari jeupe na pia mimea ya kijanikibichi.

Chuma kizito ambacho hutumika katika usafiri wa maji kinaonekana kimeegeshwa kwenye ukuta ambao unaonekana umezeeka sana. Hapa chini tunaona nyasi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi, na chombo hiki kinaonekana ni cha kitambo au ni cha zamani sana kutokana na ile kutu.

Ufuoni mwa bahari ama ziwa unaovutia kutokana na mandhari yake ya mchanga mweupe, maji ya rangi ya samawati na watu wenye furaha bashasha ambao wako katika shughuli za kuogelea katikati maji yale.

Mahame ama jumba la kitambo inaonekana hapa ambalo kwa uangalifu wa karibu mtu atagundua kwamba limeanza kubomoka, mimea nayo pia imemea juu yake ya kijani kibichi na ukuta wake nayo pia umezeeka.

Sehemu ya kuuzia nguo na vitu vingine vya mitindo. Twaweza kuona mfano wa mwanadamu uliovalishwa nguo na kofia. Pia twaweza kuona myavuli ya kitamaduni na vitu vingine kadhaa ambavyo viko kwa maonyesho.

Ufuoni mwa bahari sehemu ambayo ni ya utalii inavutia sana twaweza kuona watu wanaonekana wakitembea kwenye ufuo wa bahari huu. Mchanga mweupe pia unaonekana hapo na mimea mingine kijani kibichi kwa umbali pia twaweza kuiona. Angani kuna mawingu kuna mawingu yametanda.

Sehemu ya utalii ambayo ina vifaa tofauti tofauti ikiwemo nyumba ya zamani iliyofunikwa na nyasi zilizokauka twaeza ona pale kibango cha kuashiria shughuli zinazoendelea sehemu hii, ukuta na sehemu zingine hapa mahali imepakwa rangi nyeupe na kando na hayo pia kuna mmea wa mnazi.

Jumba la kuvutia la kiasili ya Afrika ambalo paa yake imeinjikwa nyasi zilizokauka. Nyumba yenyewe imepakwa rangi nyeupe na kuna maua ama minazi ya rangi ya kijani na pia tukiangalia hapo sakafuni tunaona nyasi zimepandwa.

Umati wa watu, waliovalia manguo tofauti tofauti, ikiwemo vilemba, buibui, jilbabu. Wanaonekana kufumuka katika sehemu hii. Mbele yao kuna majumba tofauti tofauti, yaliyopakwa rangi nyeupe, ingine imepakwa rangi ya kahawia. Juu yao twaona mapambo ya maua, kutumia vitambaa.

Bango la kanisa ambalo linaitwa Msikiti wa Yesu, Mwana wa Maria, linaonekana ambalo limepakwa rangi nyeupe na maandishi ambayo yameandikwa na rangi ya kijani kibichi. Kule sehemu nyingine tunaona nyumba mbili na kadhaa zingine, licha ya hayo pia kuna miti ya kijani kibichi.

Vyakula vya kutafuna vimeekwa kwenye sahani nyeupe, tunaona tikitimaji, na kipande cha embe au chungwa kwenye glasi, kuna sharubati ya matunda ambayo ni ya rangi ya manjano na kule kando kuna bakuli ambalo pia lina chakula kingine.

Ufuo wenye mandhari ya kuvutia ambapo tunaona mchanga mweupe, kando tunaona watu, wengine wamekalia mnyama wa ngamia, wanaonekana kuwa wamekuja kwa shughuli ya kufurahisha macho, kando na hayo tunaona kundi lingine limo majini linajifurahisha kwa kuogelea.

Vyombo vya usafiri wa barabara almaarufu tuktuk ya rangi nyeupe, rangi nyekundu, rangi ya manjano hata rangi ya kijani kibichi, twaeza kuviona, juu ya mojawapo ya tuktuk hizi kuna mtu ambae amekaa na ameinua mikono juu huku wengine wamesimama kando kando.

Mnyama, aina ya ngamia anaonekana amefungwa kamba shingoni, mgongoni amewekwa mizigo mingine ambayo imefunikwa kitamba cha rangi ya kijani kibichi, kingine rangi ya nyekundu, nyuma yake kuna mimea ambayo ni ya kijani kibichi.

Bodaboda ambao wamekalia pikipiki zao zinazotumika katika usafiri, mwengine amevalia riflekta ya kijani kibichi. Ukiangalia moja ya vyombo hizi imepakwa rangi ya samawati, ingine rangi nyekundu. Sehemu ile ingine kuna magari pia ambayo yanapita na majengo tafauti tafauti.

Mavazi yanayouzwa, yakiwemo shati, na nguo za kike na vingine vitenge vimetundikwa. Kule juu kuna vyombo vya kiasili ya Kiafrika, kuna kiti hapa cha plastiki. Halafu sakafu imepambwa kwa rangi nyeupe.

Jengo kubwa lenye mnara linaonekana hapa ambalo twaweza sema ni msikiti kutokana na ule muundo liliojengwa. Umepakwa rangi tofauti ikiwemo kijani kibichi na rangi nyeupe. Pia kwa upande mwingine umepakwa rangi ya kijivu.

Tunaona ufuoni wa bahari kukiwa na mchanga ule mweupe uliosambaa. Sehemu hii pia yaweza kuwa ya utalii kwa maana hapo kando kuna kibango cheusi chenye maandishi meupe. Twaweza kuona pia mimea ile sehemu nyingine ambayo imejaa, matawi yake ni kijani kibichi.

Wazalendo katika shughuli za serikali waliofurahia kutokana na kuinua mikono zao juu wanaonekana katika ukumbi mkubwa. Kando kuna spika na watumbuizaji ambao wanawatumbuiza.

Ufuoni wa bahari au ziwa unakaribisha macho yetu katika mandhari haya. Kando tunaona maua na maridadi mengine yameekwa hapo. Kuna nyasi pia za rangi za kibichi na sehemu ile nyingine kule mwisho tunaona maji ya rangi ya samawati yametanda kote.

Jumba la kifahari lililopakwa rangi nyeupe na paa yake iliyojengwa kwa ustaarabu. Kuna miti mirefu na mingine mifupi. Miti yenyewe ni ya rangi ya kijanikibichi. Nyasi nazo zimemea vizuri pale twaweza ziona pia.

jumbo la gorofa la kibahari lenye ukuta uliopakwa rangi nyeupe . Mbele yake kuna nyasi zilizomea pia kuna mti mirefu yenye majani mabichi kando hapa twaweza kuona sehemu ya kuchotea maji iliyo jengwa kwa ukuta la mawe

Maandhari ya ufuoni mwa bahari kutokana na maji yanayoonekana kutanda sehemu yote, kando yake pia twaweza kuona mchanga mweupe ambao huvutia watalii. Kwa umakini twaweza kuona pia angani kuna mawingu nayo pia yametanda.

Bango la sehemu ya serikali ambapo shughuli za usafiri wa anga kwa kutumia chombo kinachoitwa ndege au eropleni zafanyika.

Chombo kinachotumika katika usafiri wa maji ambacho chaitwa meli, kimepakia utaweza sema ni ya abiria au mizigo, kinaelea kwenye maji ya rangi samawati ambayo twaweza sema ni bahari ama ni ziwa.

Kando ya bahari au ziwa ambapo tunaona mchanga umetanda huku sehemu nyingine na pale mbele kuna maji ambayo yanaonekana kwa umbali. Sehemu hii tunao𝑛a ni kama watu hawako.

Watu waliofumuka katika shughuli za kisiasa nchini Kenya. Wanaonekana hasa wanaume wengine waliovalia miwani, wengine kilemba kichwani ilhali kuna wale waliovalia suti nyeusi. Mbele ya mmoja wao kuna kibao kilichoandikwa ODM.

Sehemu ya serikali ya shughuli za usafiri, haswa kando ya bahari ama ziwa. Meli mbili zaonekana za rangi ya samawati zimepakia, aidha watu kupanda au kushuka kuelekea ng'ambo nyingine.

Mandhari ya kuvutia, kwenye ufuoni mwa bahari ambapo wakati jua linapozama. Maji yanaonekana kumetameta na huku kando kuna mchanga wa kuvutia kwa watalii ama yeyote yule ambaye amekaa pale akijivinjari.

Majumba ya kifahari yanaonekana kuvutia macho. Yameundwa kwa muundo wa ghorofa kwa umakini na watu ambao wanendelea katika shughuli zao za hapa na pale wakipanda na kuteremka. Pia kuna barabara ambayo inaelekea katoka sehemu nyingine hadi ile sehemu nyingine.

Ufuoni mwa bahari au ziwa ambapo twaona maji yametanda, kuna vyombo vya usafiri wa majini ambavyo ni boti, huku kando twaona mchanga mweupe unaovutia. Angani kuna mawingu yametanda.

Watu wanaoonekana kuvalia manguo ya mawakili wanaonekana katika chumba hichi ambacho twaweza sema ni kotini. Mmoja anaonekana kusoma kitu katika kitabu cha manjano, na wawili pale wanaonekana kuongeleshana.

Maji mengi yametanda katika bahari au ziwa hii kando yake waeza kuona kiduchu kilicho mea ambacho juu yake kuna mimea ya kijane kibichi . Waweza kuonana pia mawingu kwa umbali sana ambayo yametanda angani.

Waumini wa jinsia ya kiume katika shughuli zao za sala wako msikitini wamevaa vilemba kichwani na mavazi mengine tofauti tofauti. Chini utaweza kuona zulia ambalo wamelikalia. Ukuta wa jengo hili umepakwa rangi nyeupe.

Majengo yenye kiasili ya Kiarabu inaonekana kwa umbali imepakwa rangi nyeupe ingine nyekundu na lingine pale ya rangi nyeusi. Watu ambao twaweza sema ni watalii ambao wamekalia katika chombo ambacho ni boti wanaonekana kuangalia mandhari haya yanayovutia.

Shughuli za ujenzi zinaonekana kuendelea katika sehemu hii ambapo twaona gari la kampuni ya Hyundai, bado linakaa ni la rangi ya samawati, limesimama hapo kando huku kuna mtaro ambao umechimbwa kule kando, tunaona mabati ya rangi ya samawati yamezingira sehemu hii ambayo shughuli inaendelea.

Wanaspoti wenye misuli tikinya wanaonekana wenye furaha huku wamebeba tuzo yao mikononi. Wamevalia nguo nyeupe na kaptura za samawati. Kwa umakini utagundua kwamba wako katika jengo na sehemu ile nyingine kuna mashabiki wao.

Ufuoni mwa bahari tunaweza kuona mchanga mweupe kando kukiwa kuna kitu kama gym pia twaweza kuona mimea ya kijani kibichi upande mwengine kuna kijumba kidogo ambacho twaweza sema ni hoteli ama pahala pa kustaarehe.

Uwanja wa ndege ambao ni sehemu inayotumika katika usafiri wa anga. Tunaweza kuona ndege ya rangi nyeupe ambayo mkia wake umepakwa rangi nyekundu na kuwekwa maridadi maridadi. Tunaweza kuona hapo nyasi za kijani kibichi na mimea nyingine ambayo ni miti kwa upande mwingine.

Uwanja wa ndege unaoshughulisha shughuli za usafiri wa angani unaonekana hapa. Twaweza kuona ndege moja ni kana kwamba imetua na wasafiri wa asili ya kizungu wameshuka wakitembea kuelekea kwingine. Twaweza kuona nyasi rangi ya kijani kibichi na pia mimea mingine kwa umbali.

Ukumbi wa wanawake wa dini ya kiislamu waliovalia mavazi meusi, ikiwemo jilibabu na buibui. Kwa umakini utaona wamekalia viti vya plastiki vyeupe, na mbele yao kuna maandishi katika lugha ya kiarabu yameandikwa na kutundikwa ukutani.

Maandhari haya ya kuvutia yasemekana kua ni pwani mwa Kenya, kutokana na zile mifano ya pembe ambazo zimeshimamishwa kando ya barabara. Tunaona magari na pia majumba mengine marefu marefu na watu huku wakitembea katika shughuli zao.

Jumba refu la shughuli za kiserikali linaonekana na limejengwa kwa muundo wa ghorofa. Kando kuna miti, ambayo matawi yake ni kijani kibichi, mwingine hapo una maua meupe. Hapa sehemu hii inaonekana ni kama msikiti kutokana na ule muundo ambao imejengwa.

Jengo kubwa lililopakwa rangi kadha wa kadhaa la onekana hapa, kwa umakini unaweza kuona msalaba kuashiria kwamba wanaoshiriki katika nini hii ni wakristo.

Sehemu ya usafiri wa angani ambapo ndege limepakia pale. Kuna abiria ambao wanaabiri, kando kuna wafanyakazi ambao, wanaonekana kuangalia mizigo waliopakia watu hawa.

Maafisa wa usalama, kutokana na zile sare walizovalia, waonekana wamefumbukana pamoja na waumini wengine wa dini ya kiislamu katika shughuli za kuswali. Twaweza kuona ukuta uliopakwa rangi nyeupe na pia rangi ya kijani kibichi.

Wanadamu wa jinsia ya kiume anaonekana ameshika kile kinachoonekana chombo cha kuchezea majini. Twaweza kuona maji ya rangi ya samawati yametanda kwote na pia kuna watu ama mtu katika shughuli za kuogelea.

Mtu mmoja aliyevalia kinyasa na shati la samawati anaonekana kutembea ufuoni mwa bahari hili. Anatembea kwenye mchanga mweupe na sehemu ile ingine twaeza ona maji kiumbali yametanda.

Magari ya ufundi wa barabara au ghorofa mawili, moja la rangi ya manjano laonekana juu ya lile lingine refu. Kwa upande kidogo twaeza ona jumba la ghorofa ambalo twaeza sema bado laendelea kujengwa. Angani twaeza kuona mawingu ya samawati. Pia kuna maua au laweza kuwa mti wa mnazi.

Jengo refu na muundo wa ghorofa inaonekana katika mandhari haya. Kwa umakini juu yake kuna kijitambaa ambacho twaweza sema ni bendera. Upande mwingine ule kuna maua ya rangi ya kijani kibichi na jumba hili limepakwa rangi nyeupe na nyeusi.

Mandhari ya ufuoni wa bahari ambapo tunaona mchanga mweupe unaovutia sehemu hii nyingine kwenye mkono wa kulia kuna maji yanayoonekana kusambaa mbele kidogo tunaona miti ikiwemo minazi ya majani ya kijani kibichi.

Ufuoni mwa bahari ambao twaweza sema ni kijijini kutokana na vile vijumba vilivyojengwa hapa. Vimeundwa kwa ukuta wa udongo na paa zake zimefunikwa kwa mimea au nyasi zilizokauka. Tunaweza kuona pia mchanga na maji kwa upande ule mwingine yametanda.

Wachezaji wa mchezo wa nyavu wawili wanaonekana mmoja amevalia sare ya kijani kibichi, mwengine amevalia sare nyeupe. Nyuma yao kuna wale wanaoshuhudia mchezo huu ambao ni mashabiki wamekalia viti vyekundu.

Watu wawili, mmoja aliyevalia shati jeupe na kaptura ya samawati, mwingine ambaye amevalia kofia kichwani na nguo ya dera, anaonekana wanavuka kwenye sehemu hii kwa kutumia motorboat yao. Twaweza kuona mimea mbele yao ya kijani kibichi ikiwemo minazi.

Ufuoni mwa bahari naweza kuona maji ya rangi ya samawati yametanda na pia kuna mchanga mweupe kwa umakini, twaweza kuona mawingu kule angani na pia mkono huu wa kushoto kuna mimea ya kijani kibichi.

Shughuli za usafiri katika sehemu ya serikali zaonekana kuendelea. Meli yaonekana kuwa imesimama huku watu ambao wanataka kuvuka kuelekea sehemu ile nyingine wanaiabiri kuisafiri.

Sehemu ya usafiri wa magari na tuktuk ambayo twaita stendi tunaona magari katika rangi tofauti tofauti, kuna la kijani kibichi, nyekundu, nyeusi na pia kuna watu wanatembea ikiwemo huyu mwanamke anayeonekana, kuna majumba marefu ya ghorofa na nyaya za umeme huko juu.

Ufuo wa bahari wenye maandhari ya kuvutia kutokana na mchanga mweupe, maji yaliyotanda kotekote. Angani kuna mawingu yanaonekana.

Watu wanaonekana kukaa katika uwanja ambao twaweza sema ni mashabiki. Twaweza kuona wa jinsia ya kike ambaye amevalia kepu na hao wengine wakiume wengine wamevalia nguo nyekundu na wengine wamevalia kaptula za samawati. Hawa wanaonekana ni shambiki ambao wanashambikia mchezo wa mpira au ule mwingine wowote.

Sehemu ya usafiri wa hali ya anga tunaweza kuona uwanja wa ndege, ambao ndege moja ya rangi nyeupe imeandikwa Kenya Airways imesimama. Upande ule mwingine kuna lori nalo pia limepakiwa. Tunaweza kuona abiria wanaonekana kutoka kwa ile ndege iliyosimamishwa hapa kwa asili ya kigeni.

Sehemu ya msafiri wa maji amabapo tunaona maji yametandaa na yako katika rangi ya samawati, tunauwezo wakuona meli ambayo inayotumika katika usafiri huo na watu maabiri ya wake ambao wameabiri kupelekwa ng'ambo nyingine. Kando kule twawezaona majengo marefu marefu na mimea ya kijani kibichi.

Watu wanaonekana kufanya usajili. Kuna wengine wamekaa ambao wanaandika kwenye karatasi. Tunaweza kuona meza, viti vya rangi ya samawati. Kuna watu wengine pia kule nyuma wamesimama. Miti nayo pia inaonekana kwa umbali na magari.

Watu ambao ni wachezaji wa nyimbo za kitamaduni waliovalia maleba tofauti tofauti ikiwamo makonge, nguo za rangi ya samawati, na nguo za rangi ya chungwa wanaonekana wakicheza kwenye sakafu yenye simiti nyuma yao, kuna miti mirefu imemea.

Waumini wa kiislamu waliokalia zulia wanaonekana wamevaa mavazi aina ya kanzu, kichwani wamefunga vilemba na wengine wamevalia kofia, vazi yao ya rangi nyeupe, nyingine rangi samawati, nyingine rangi ya hudhurungi inaonekana ya kuvutia sana.

Ufuoni mwa bahari au ziwa mandhari yanayovutia katika macho ya yeyote ambaye anaweza kuwa amefika mahali hapa kwa shughuli za utalii. Maji yametanda kwenye bahari hili au ziwa na angani mawingu nayo pia yametanda.

Mwanamke anayezungumzia shughuli za kiserikali kutokana na nembo ya Jamhuri ya Kenya, anaonekana amevalia macho nne machoni na nguo za aina ya kitenge. Shingoni namo pia amevaa mapambo. Mbele yake kuna microphone .

Gari lililopakia mzigo mkubwa na hata limeandikwa hapo i𝑙ani inaonekana kwenye barabara mbele yake kuna 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 aina ya pikapu na nyuma pia kuna 𝑙𝑖ngine bado la 𝑝𝑖𝑘𝑎𝑝𝑢 na limeandikwa ilani kwa wasafiri wanaotumia barabara hii.

Vifaa vya elektroniki tofauti tofauti zikiwemo jokofu, spika za kampuni ya Mika vinaonekana vimepangwa hapo, twaeza kuona mtu ambae ni mwanaume anatembea na sakafu kuna maridadi ya rangi nyeupe.

Ufuoni mwa bahari ambapo tunaweza kuona mchanga mweupe wa kuvutia. Kando kuna watu ambao wanatembea na kuiangalia mandhari haya. Kuna mimea pia ikiwemo minazi na mingine ya kijani kibichi. Pia tunaweza kuona maji na mawingu kule angani.

Manthari ya ufuoni wa ziwa au bahari yanavutia kutokana na mimea ya kijani kibichi ikiwemo minazi na vijumba vilivyoundwa kutokana na nyasi. Mchanga mweupe wa kuvutia unaonekana kwa umbali.

Jumba la shughuli za kidini, za dini tukufu ya Kiislamu ambayo imeandikwa Masjid Azhar yaani msikiti wa Azhar. Kando tunaona watu waumini ambao wamevalia nguo za kidini ikiwemo kama kanzu na buibui ambao twaweza sema wataka kuingia, mbele yake pia kuna tenti za rangi nyeupe.

Ufuo wa bahari kutokana na ule mchanga mweupe tunao ona ume sambaa kwote. Pia twaweza kuona maji katika sehemu nyingine ya mkono wa kushoto. Umbali kuna miti ya kijani kibichi ambayo pia imemea pale.

Rotuba ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa waumini wa kiislamu ambaye imeandikwa masaa na kile ambacho kitakuwa kikifanyika ukiangalia vizuri wameeka sehemu tofauti tofauti na masaa zake za kufunga na kufuturu.

Vyombo vya usafiri wa majini inaonekana kuelea katika ziwa hili kwa umbali. Utaona vimepakwa rangi tofauti tofauti na pia juu twaweza ona mawingu nayo yametandaa, ikiwemo ya yenye rangi nyeupe na mengine samawati.

Mtu aliyesimama anaonekana kwenye boti linalosafiri majini, kuna wengine wamekaa. boti yenyewe twaweza kuona ndoo na ndoana ambayo twaweza kusema wako katika shughuli za uvuvi. Kule upande mwingine katika ukingo wa sehemu hii twaweza kuona miti ya kijani kibichi.

Watu wamesimama majini kando ya meli yenye maandiko, Holiday Vuvuzela. Mwanaume ambaye amevalia shati la samawati, anamwongelesha mwenzake aliyevalia jaketi nyeusi huku mwingine ambaye amevalia shati nyekundu lenye mistari myeusi na kinyasa.

Sehemu ya usafiri, hali ya anga ambapo tunaona wasafiri wamesubiri wamekaa wengine kwenye viti huku wengine wamesimama wakizungumza na wahudumu wa sehemu hii. Tunaona imepambwa kwa maandishi na pia kwa rangi tofauti tofauti tunaweza ona counter 8, counter 7 zimeandikwa hapo juu kwenye vibango.

Magari matatu marefu ya kusafirisha cargo aina ya trela yenye rangi tofauti. Kuna lile la rangi ya kijivu, lingine rangi ya maroon na lingine hapa rangi ya kibichi. Moja yao twaona imeandikwa maandishi kwa rangi ya nyeupe na ingine rangi ya manjano.

Viongozi au wanasiasa kadha wa kadha wanaonekana wakiwa katika mazungumzo mepesi, huku nyuso zao zikiwa zimejaa bashasha wakisalimiana. Miongini mwa wanaoonekana ni afisaa wa usalama ambae amevalia sare zake na crown yake kichwani.

Umati wa watu ambao ni mashabiki kutokana na mavazi waliyovalia, jezi za Kenya, firimbi, miwani usoni, wanaonekana wana furaha sana. Kuna huyu ambaye ameinua mikono juu, mwingine anapuliza kipenga, mwingine pale anapiga makofi, ishara kwamba wanashuhudia mchezo.

Mandhari ya ufuo wa bahari au ziwa unaonekana kuvutia macho yetu. Mimea aina ya minazi na mimea mingine ya kijani kibichi inaonekana. Kando kuna kijumba, ambacho tunaweza sema ni hoteli ya watalii, ambao huja kutembelea mahali hapa kufurahisha macho.

Sehemu iliyojaa maji ambayo twaweza sema ni bahari au ziwa inaonekana kando na hayo, kuna vyombo vya usafiri wa majini ambayo ni meli zinaonekana zimepakia mizigo pamoja na watu.

Eneo hili twaweza sema supermarket ambapo twaeza ona baadhi ya vyombo vinavyouzwa vimewekwa kwenye shelfu au makabati. Hapa kando yake pia twaeza ona watu ambao wako katika ununuzi wakitembea wengine wakiangalia kile ambacho wanafaa kukinunua au kukiokota.

Wanawake wa dini ya kiislamu waliyejisetiri vizuri kwa mavazi ya buibui na jilibabu kichwani uso wao utaweza kuona macho, kando na hayo wamevalia mapambo pia mikononi ikiwemo pete.

Bango la kanisa ambayo inaitwa Nyali Baptist Church lina maandiko mengine ambayo wameandika hapo tarehe 11/6/2017 anasema kwamba jengo hili lilifunguliwa na Abednego na Elizabeth, waanzilishi wa wazee.

Kijumba kidogo ambacho kimeundwa na ukuta wa rangi nyeupe na paa ya majani yaliyo kauka nakuwa na msalaba kule juu kuwashiria ni sehemu ya dini kuna pia miti ya minazi pamoja na miti mingine hapo kando.

Mandhari ya kuvutia, kando ya ufuoni mwa bahari au ziwa. Kutokana na majumba tunayaona pale miundo, na pia mimea ya kijani kibichi tunasema kwamba ni minazi. Pia kuna posti ya mpira wa voliboli hapo kando.

Wanawake wa dini ya kiislamu wanaonekana wamevalia jilbabu, lingine leusi, lingine leupe. Wameinua mikono yao juu katika salaa. Kuangalia kwa mkono wao wa kulia kuna yule ambaye amevalia miwani hapo usoni.

Vifaa vya kitamaduni vya asili ya kiafrika ikiwemo viondoo, kuna viti vyaonekana kwenye maonyesho haya, nyuma yake twaeza kuona mimea ya kijani kibichi ambayo ni miti na pia twaeza kuona barabara inayoelekea sehemu nyingine Ile.

Jengo la kitambo au mahame au pia twaweza sema ni makavazi inaonekana hapa lenye rangi nyeusi kwenye ukuta. Kando na hayo tunaona jengo lingine la rangi nyeupe hapo katikati. Mimea ya rangi ya kijani kibichi inaonekana sehemu ya nyuma kiumbali.

Maandishi ya kitambo, ambayo tuwaweza yahusisha na wale wageni wa zamani, yanaonekana yameandikwa ukutani. Moja imeandikwa kwa kiarabu na mengine kwa kizungu. Ukuta wenyewe umepakwa rangi nyeupe.

Mchezaji wa mchezo wa kuruka udongo anaonekana ameanguka mchangani huku mchanga wenyewe umetifuka hewani. Wachezaji wengine wanaonekana kule kando, wengine wamekaa, wengine wenye mavazi ya kijani kibichi wamesimama. Nyuma tunaona viti vya mashabiki vyenye rangi nyekundu vingine kijani kibichi na vya juu vyenye rangi nyeupe na nyeusi.

Ufuoni mwa bahari ambapo twaona mchanga mweupe umetanda kote, sehemu ile ya pili maji katika ziwa hili yametanda pia nayo na juu tunaweza ona mawingu nayo pia yamehangi.

Watu wengi wanaonekana wakiwa wamefumuka kwenye ukumbi huu mbao twaezasema ni kanisa, sehemu ya shughuli za maombi ama shughuli za dini ya kikristo, mmoja wao alievalia nguo nyeupe anaonekana ameshika microphone na huku anapeana hotuba.

Sehemu ya kuvutia ambayo inaonekana ni ufuoni mwa bahari, ambayo kuna jiwe kubwa lililosimama kando ya maji. Twaweza kuona pia mawingu yametanda kule juu angani kando na hayo kuna maji ambayo yanaonekana hapo.

Sehemu yenye maji ambapo twaweza sema ni bahari au ziwa ambayo inatumiwa katika usafiri wa maji, tunaona meli mbili za rangi ya samawati, ambazo zipo katika usafiri zimeelea katika maji haya.

Sehemu ya kuvutia au ya utalii ambayo imepambwa na mapambo ya vijiti vimepakwa rangi nyeupe. Kando na hayo kuna minazi ambayo ni ya kijanikibichi na sehemu ile nyingine twaona maji yametanda na yana rangi yaonyeshwa na rangi ya samawati.

Manthari ya ufuo wa bahari, ambapo twaona jiwe jeupe ama kipande cha mti mweupe. Huku sehemu nyingine tunaona mchanga unavutia, na kwenye maji ambayo yanaonekana kwa rangi ya samawati, kuna watu wanaofanya shughuli za kuogelea na wengine wanaendesha vyombo vya usafiri wa maji kama boti.

Sehemu ya kupakia magari ambayo imo kando barabara, mbele ya jengo lingine la ghorofa mkono huu wa kulia twaweza ona tuktuk mbili ingine ya rangi ya kijani na manjano na ile ya pili rangi nyekundu.

Ndege ya usafiri wa angani, ambayo imeandikwa Jambojet.com, imepakwa kwa rangi nyeupe, nyekundu na maridadi mengine. Wahudumu wanaofanya katika uwanja huu, mmoja amevalia kizibao cha rangi ya kijani kibichi, anaonekana akitembea. Twaweza kuona pia nyasi zilizomea sehemu hii na mawingu ya samawati huko juu.

Sehemu ya maombi ya kanisa la PCEA ya Makupa imepakwa rangi aina ya hinati ikiwemo ya samawati, nyeusi na nyeupe. Juu kuna msalaba kuashiria hii ni dini.

Jumba refu la ghorofa, ambalo hutumika katika shughuli za kidini ya kiislamu. Inaonekana kando ya ufuo wa maji. Maji rangi ya samawati yanaonekana pia, ukuta huu umerembeshwa kwa miundo ya kiasili, pamoja na kupakwa rangi nyeupe na zingine kadhaa. Maua ya kijani kibichi pia inaweza kuonekana.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta pamoja na jaji mkuu wa kitambo na wanaonekana katika mazungumzo. Jaji yule Maraga anaonekana amevalia miwani usoni. Ukimwangalia amevalia pia mavazi yake ya kuashiria cheo chake katika sheria.

Magari, aina ya lori, yanaonekana yakisafiri twaweza sema yamebeba mizigo hapa ndani. Lingine hapa twaona limeandikwa, The Cargo, yaani mzigo. Haya yote yamepakwa rangi nyeupe.

Mwanaume wa asili ya kiAfrika anaonekana akiwa katika shughuli za ujenzi, chini kuna miti imelazwa ambayo anatumia katika ufundi wake sehemu ile ingine tunaona mti ambayo ni ya majina mabichi kuonyesha kwamba bado inamea.

Chombo cha sanaa ya muziki ambacho kinaitwa guitar kimepakwa rangi ya hudhurungi. Naona pia nyaya zinazotumika kukicheza kwa umakini, utaona bei ya kununua kifaa hiki imeandikwa hapo ambayo ni shilingi taslimu elfu ishirini mia tisa pesa za Kenya.

Sehemu ya kuabudu katika dini ya kiislamu tunayoiita msikiti. Tunaona muumini aliyevalia kanzu nyeupe na kofia kichwani ako katika sala zake.

Bango la rangi ya kijani kibichi lenye maandishi ya rangi nyeupe la kuonyesha njia ya kuelekea katika msikiti wa Kongo, limegongewa katika mti, ambao chini yake kuna mimea mingine ya kijani kibichi na pia kuna pipa hapo kando. Twaweza kuona pia nyumba ambazo zimefunikwa kwa paa ya majani makavu.

Sehemu ya kuvutia twaweza sema ya utalii twaweza kuona ni ufuo wa bahari kutokana na mchanga mweupe unaooeneka. Pia kwa umbali twaweza ona maji yametanda kote. Sehemu nyingine, mkono wa kulia kuna mimea ya kijani kibichi na pia kuna ukuta unaonekana kwa umbali.

Chombo cha usafiri wa anga almaarufu eropleni ambacho kimepakwa rangi tofauti tofauti, ikiwemo rangi nyekundu, nyeupe na maandishi yameaandikwa pale utaweza ona imeandikwa Boeing 737-800.

Watu wanaoonekana kuwa mashabiki wa mchezo wamevalia nguo nyekundu na zingine nyeupe na hata kijani kibichi. Mavazi yao wengi wao ni yale ambayo yana bendera la taifa la Kenya kuonyesha uzalendo wao.

Magari mawili, moja la rangi ya kijani, liko juu ya lile la rangi ya manjano. Mtu 𝑎𝑛𝑎𝑜𝑛𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎 amesimama kando, mandhari yaonyesha shughuli za ujenzi wa barabara, wa serikali. Juu nyaya za umeme 𝑧𝑖𝑛𝑎𝑜𝑛𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎 zinaning'inia.

Gari, aina ya basi ya usafiri wa masafa marefu, inaonekana limesimama katika stesheni ya mafuta kuchukua mizigo. Kuna hawa ambao wanaweza kuwa ni wa waabiria, wamesimama hapo na wengine wamekaa chini.

Sehemu ya utalii ambayo ni ufuoni mwa bahari au ziwa. Linaonekana kuwa na watu waliokuja kujiburudisha. Tunaweza kuona pia meli kwenye maji, mawingu angani na pia vitu vingine kadha wa kadha.

Ufuoni mwa bahari ambao ni sehemu ya utalii twaweza kuona mchanga mweupe unaofurahisha macho na pia kuna mimea pale kando ya kijani kibichi. Maji nayo yanaonekana pia yametanda katika ziwa hili, kwa umbali tunaweza kuona mawingu angani.

Watumbuizaji wa wimbo za kiasili ya Afrika, wanaonekana wamevalia mavazi yao spesheli kuwatumbuiza wageni au watalii ambao wamekuja sehemu hii. Watu hawa wamevalia nguo za rangi nyekundu, ingine samawati zingine zimepambwa rangi ya kijani.

Jumba lenye paa ya mabati ya samawati ambalo limeandikwa hapo, Karibu PCEA Makupa Church, yaani kanisa la PCEA. Juu utaweza kuona msalaba, kuashiria kwamba ni dini ya kiislamu. Lango lake pia lenye maandishi inaonekana kwa umbali, na nyuma yake kuna majumba mengine ya gorofa.

Jengo la kitambo laonekana hapa lenye kuta zilizo zeeka upande wa mkono wa kushoto, kuna lingine ambayo tunaeza sema pengine ni msikiti kutokana na rangi iliyopakwa. Watu ambao ni wajinsia la kiume wanaonekana wamekaa chini katikakati ya majengo haya mawili ambayo yanatengwa na ukuta mwingine fupi.

Mwanaspoti wa michezo ya kuruka, ambaye amevalia nguo imeandikwa Kipchirchir, kuashiria hilo ni jina lake. Kando hapo tunaona wale ambao wamesimamia michezo hii wamekaa kwenye kiti wakiangalia. Nyuma yake tunaona viti, kuashiria kwamba huu ni uwanja wa michezo.

Ndege kubwa ambacho ni chombo cha kusafiri angani iliyopakwa rangi nyeupe inaonekana kwa ukaribu sana upande kule ingine, kuna ile ambayo imepakwa rangi nyekundu, nyeupe na ya kijani kibichi. Naweza ona watu ambao ni wahudumu katika uwanja huu wamevalia sare zao za kijani kibichi.

Uwanja wa ndege, ambao shughuli za usafiri wa hali ya anga zafanyika. Twaweza kuona ndege aina ya eropleni imesimama pale ya rangi nyeupe, na kuna mfanyikazi au mhudumu katika uwanja huo aliyevalia kizibao cha kijani cheusi. Twaweza kuona pia kagari kadogo ambacho kanaendeshwa katika sehemu hii.

Sehemu ya utalii yenye viti vya asili ya kitambo inaonekana hapa. Viti vyenyewe viko chini ya vijumba vidogo vidogo vilivyofunikwa paa kwa nyasi na majani mengine makavu. Kando pia twaweza kuona minazi imemea, mchanga mweupe wa kuvutia. Sehemu ile nyingine kuna maji kuashiria kwamba hapa ni ufuoni.

Jengo la shughuli za kidini, ambazo twaweza sema ni za kiislamu kutokana na ule mnara ulioundwa, unaonekana hapa. Muundo uliotumika ni gorofa na limepakwa rangi nyeupe kuna rangi pia ya kijani. Madirisha yake meusi yanaweza pia kuonekana. Angani twaweza kuona mawingu rangi ya samawati. Sakafu nayo ni rangi nyeusi.

Gari moshi linasafiri huku twaona moshi mweusi ukitoka. Kando tunaona msikiti uliopakwa rangi nyeupe, na pia angani twaweza kuona mawingu yenye rangi samawati. Mimea nayo, ikiwemo minazi, inaonekana kuzingira msikiti ule.

Sehemu ya utalii, ambayo twaweza sema kando ya ufuo wa bahari au ziwa. Twaweza ona mchanga mweupe na viti vilivyoundwa kwa mbao na kupakwa rangi ya hudhurungi, ambayo watalii hutumia wakati wanapobarizi.

Gari la kusafirisha cargo lenye maandishi la maersk. Kuna mhudumu ambaye amevalia kizibao cha rangi ya kijani kibichi wa jinsia ya kiume.

Kibao kilichopakwa rangi ya hudhurungi kimeandikwa hapo maandishi tunayoweza kusema kwamba ni ya lugha ya kiarabu. Kando na hayo chini, kuna kile kingine pia ambacho kuna maandishi yameandikwa pale, na vitu hivi vyote vimetundikwa kwa ukuta wa rangi nyeupe.

Jengo refu kubwa, 𝑙𝑖𝑛𝑎𝑜𝑛𝑒𝑘𝑎𝑛𝑎 kwa umakini ya maandiko hapo, PCEA Makupa Church. Yaani kanisa la Pentekosto la Makupa. Limepakwa rangi ya samawati kwenye dirisha, na ukuta wake ni rangi nyeupe.

Sehemu ndogo kwenye ukuta uliopakwa rangi nyeupe, ambayo inaonekana ni kama shimo ama hifadhi ya vitabu. Vitabu vimepangwa hapo tofauti tofauti.

Chombo cha usafiri wa barabarani kinachoitwa tuktuk kimepakwa rangi ya manjano. Twaweza kuona abiria pamoja na dereva wake wako ndani.

Uwanja uliozungukwa na ukuta uliopakwa rangi nyekundu. Ndani yake twaona tuktuk mbili zimesimama, moja ya rangi ya kijani kibichi na ingine ile ya rangi ya manjano. Twaona pia miti mirefu yenye majani yenye matawi ya kijani kibichi.

Majumba ya asili ya kitambo, ambayo paa zake zimefunikwa na mimea au nyasi zilizokauka, yanaweza kuonekana kwa umbali. Kando na hayo twaweza kuona miti ya minazi mirefu ambayo ina majani ya kijani kibichi. Isitoshe kuna mchanga mweupe kuashiria kwamba hapa ni ufuoni mwa bahari au ziwa.

Wasafiri wanaonekana kando ya reli ya SGR ambao twawaona wengine wa asili za kigeni wamevalia mavazi meusi, wengine wamevalia bagi mgongoni. Kando hapo tunaona kumeeandikwa nambari mbili kuonyesha mwamba apa ni, Terminal 2.

Uwanja wa ndege unaotumika katika shughuli za usafiri wa anga. Twaweza kuona ndege moja pale imepakiwa ya rangi nyeupe na rangi nyekundu. Angani kuna mawingu yametanda, ardhini twaweza kuona nyasi za kijani kibichi.

Ufuoni mwa bahari, ambapo tunaweza kuona goli la mchezo wa volleyball . Sehemu ile ingine tunaona maji, samawati nayo yametanda kwote. Pia twaona mimea ya matawi ya kijani kibichi, na kwa makini pia tunaona mchanga mweupe.

Wachezaji wa kike waliovalia sare za kijani kibichi, samawati na nyeupe, wanaonekana kwenye pozi ya picha. Wengine wamechutama na huku wenzao wakisimama nyuma yao. Chini kuna nyasi za kijani kibichi na pia utaweza kuona watu wengine kule kando na miti mirefu. Aandiko hapo kumeandikwa, Chapa Dimba.

Jengo lililo na mapambo au vifaa vya zamani ambayo pia twaeza sema kando na hayo inaweza kuwa ni makavazi, ambapo wamehifadhi viombo vya wazee haswa wa kiasili ya kiafrika twaona vyungu vya rangi nyeusi na vingine ni rangi ya hudhurungi.

Watu wenye nyadhifa mbalimbali katika serikali ikiwemo anayejulikana kuwa naibu wa rais katika nchi ya Kenya anaonekana kusoma kitu katika mzazi ambaye amembeba mwanawe mkononi huku wenzake wakiangalia.

Kanisa la kipentekosto la Ziwani sehemu za Mombasa, ambalo lina mlango mkubwa wa rangi nyeupe. Kando kuna mwingine wa rangi ya samawati. Watu wawili wanaonekana kupita, mwanaume na mwingine ambaye ni mtoto.

Maji yaliyotanda kwenye bahari. Twaweza kuona vyombo vya kusafiri vya majini ambayo yaweza kuwa meli ama feri. Pia twaweza kuona mimea ya kijani kibichi. Angani kuna mawingu nayo pia yametanda.

Watu wanaonekana kushuka kutuka katika chombo cha usafiri wa maji ambayo ni boti. Kuna wengine ambao wamesimama kwa maji, twaweza sema wako katika shughuli za uvivu ama shughuli za uogeleaji. Kuna jinsia ya kiume na jinsia ya kike kutokana na mavazi waliyoyavalia.

Tuko katika sehemu yenye maji mengi ambayo twaeza sema ni ziwa au bahari. Maji haya yanaonekana kutanda kote. Licha ya hayo kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi ambayo pia inaonekana kwa umbali.

Mikono ya mwanamke iliyopambwa kwa mapambo ya michoro pamoja na hina. Twaweza kuona makucha yamepodoshwa kwa rangi nyekundu imewekwa juu ya meza.

Mwanadamu ambaye ameshika microphone , amevalia nguo nyeusi, twaweza sema amevalia nguo za kidini, anaonekana kuhutubia umati ambao hauonekani. Nyuma yake kuna maandishi ya kiarabu yameandikwa kwenye rangi nyeupe na rangi nyeusi na kutundikwa kwenye ukuta.

Barabara panda iliyonyooka twaweza kuiona inapita juu ya maji, magari aina ainati yako katika usafiri wake kando hapo tunaona mimea ya kijani kibichi na pia kwa umakini twaeza kuona vijumba vilivyojengwa kando ya maji haya.

Sehemu ya utalii ambayo ni ufuoni mwa ziwa. Ukiangalia vizuri kuna miti aina ya minazi inayovutia sana. Pia kuna watalii ambao wamekaa katika hoteli hii ambayo ina paa la mimea mikavu.

Watu na wanyama aina ya ngamia wanaonekana kwenye ufuo wa bahari wakitembea kwa mchanga mweupe, kuna wawili ambao wamewapanda wanyama wale. Pia tunaweza kuona miti aina ya minazi mirefu imemea ile sehemu nyingine.

Nembo ya kuashiria umoja, tunaweza ihusisha na shughuli za kisiasa yenye mikono miwili inasalimiana mikono ambayo ni meusi, imechorwa katika mviringo wa rangi ya manjano. Kuna maandishi pale pia yameandikwa tuko pamoja.

Wachezaji wa nyimbo za kitamaduni waliovalia maleba yenye rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe, nyekundu na hata kijani kibichi. Ni wa jinsia zote mbili, kike na kiume. Kwa umbali pia twaweza kuona miti yenye majani ya kijani kibichi.

Ukingoni mwa bahari ambapo tunaona vyombo vya usafiri wa majini ambavyo ni meli ya rangi ya samawati imepakiwa hapa. Ukiangalia kwa utaratibu utaona kwamba maji nayo yamesmbaa na kusambaratika

Ufuoni mwa bahari twaweza kuona mchanga mweupe. Tuna uwezo pia wa kutazama vyombo vya usafiri wa majini kwa jina la boti, maji nayo yametandaa. Na pia kuna mimea ya kijani kibichi ile sehemu nyingine.

Magari mawili ya shughuli ya ujenzi wa barabara za kiserikali. Lile kubwa ambalo ni la rangi ya manjano limebeba lile lingine la rangi ya kijani kibichi. Barabara inayoonekana ni ya rangi ya brown ambayo ina vumbi.

Rais wa demokrasia ya Kenya ambaye amevalia jezi la rangi ya machungwa anaonekana kusimama. Nyuma yake pia kuna mwanasiasa, Raila Odinga, ambaye amevalia nguo nyeupe na kofia kichwani. Juu pia tunaona mwana usalama ambaye amesimama.

Gari la usafiri aina ya tipa limepakwa rangi nyeupe na limefunikwa chandarua ya kijani kibichi, mpakiaji wa kiume anaonekana akifanya shughuli za kufunga gari hii linaonekana limesimama.